Kijana aliyevalia koti nyekundu, amevalia vichwa vya sauti, kwenye kichwa chake, na mezani ako na kompyuta yake ndogo, ambapo, anatazama picha fulani lisiloonekana kabisa, kwenye mtandao, inaweza kuwa anasoma, au, anatafuta habari fulani.

Mtu huyu ameshika kompyuta yake ya mkono, kwa mkono wake, ilhali mwingine ameshika kitabu, chake, skrini ya kompyuta inaonyesha neno Learning , pia kuna alama tofauti, zinazoonekana, kwenye skrini hii, mtu huyu anaonekana, anajifunza kusoma, ama anafanya shughuli fulani.

Mwanaume mmoja, ako na kompyuta yake ndogo, kwenye meza, na kwa mkono wake wa kushoto ameshikilia kitabu chake, inakaa ananakiri, habari fulani, pia ako na simu yake ya rununu, ambapo kuna kitu fulani, anachoangalia, mtandaoni.

Kwenye maktaba kuna wanaume wawili walioketi kwenye meza zenye rangi nyeupe na viti vya kahawia. Mmoja anaonekana kutazama kwenye kompyuta yake ndogo na mwengine anaonekana kuandika. Nyuma, maktaba imepangwa kwa mpangilio mzuri na vitabu zimewekwa kwenye rafu kwa njia nzuri.

Ndani ya jengo hili au jumba hili, mnaonekana viti ambavyo vimepangwa viti vya mbao, inawezekana kuwa kanisa, ama inaezekana kuwa chumba, cha maonyesho. Viti hivi vimeundwa kwa mbao na vimeekwa kwa utaratibu. Mbele kuna kabati, nyeupe, na kuna dirisha kubwa ambazo zinaleta mwangaza ndani.

kikundi cha wanaume na mwanamke mmoja, wanajitayarisha kwenye zoezi fulani; ambapo wana mipira moja yake ikiwa ya rangi ya buluu na nyingine ya kijani kibichi na yenye madoadoa nyeusi. Wako kwenye uwanja na wanafanya matayarisho ya mchezo fulani.

Kijana mwenye mahitaji maalum; ameketi kwa kiti cha gurudumu na anatazama kwa kitabu ambacho mwelekezi wake au mwalimu wake anamfunza. Kwa ubao kuna maandishi ambayo yameandikwa na michoro mbalimbali na kwa kuta, kuna kabati ambayo imepangwa vitabu kwa utaratibu.

Kijana huyu anatazama kompyuta kibao yake . Akona mwalimu ambaye anamfunza , ama mama yake , na inaonekana wanatazama habari fulani ama picha fulani . Na mwanamke huyu anatabasamu kwa uso. Mezani kuna vifaa vya kuchezea.

Mwanamke huyu mwenye umri wa katikati anaonekana kutazama kompyuta yake ndogo iliyo kwenye meza na anatabasamu. Mikono yake inaashiria kwamba kuna mtu ambaye anaonyesha ama wanaashiriana kupitia kwa lugha ya ishara kwenye mtandaoni.